Kuna pesa za sarafu zenye rangi tofauti tofauti. Sarafu hizi zinaashiria kwamba ni za nchi ya Kenya, na sarafu hizi ni za shilingi kumi na ishirini ambapo sarafu hizi zimewekwa kwa pamoja.

Watu wa jinsia ya kiume wameketi kwenye kiti cha mbao kenye rangi ya udhurungi. Watu hao wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti kama vile manjano, samawati na pia wamevalia kofia zenye rangi ya hudhurungi.

Posta hii inaonyesha mwanamke aliyevaa nguo zenye rangi tofauti kama vile hudhurungi, nyeusi, samawati na nyeupe. Huku ameshikilia mkongojo mkononi mwake na maandishi kando yake yenye rangi tofauti tofauti, yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Duka lenye rangi ya nyeupe, lililoandikwa maandishi ya rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, samawati na njano, limewekwa dirisha la kioo.

Posta hii ina rangi tofauti tofauti kama vile samawati na nyeupe, iliyokuwa imeandikwa maandishi yenye rangi ya nyeusi na nyekundu, iliyoandikwa katika lugha ya kiingereza.

Bango lililo la rangi nyeusi na samawati lina maandishi meupe na ya rangi ya samawati na mchoro wa watu watatu waliovalia mavazi ya rangi tofauti.

Mtu aliyesimama, kando ya bidhaa za kuuzwa, zilizo aina tofauti tofauti, mahindi, nyanya, viazi, ndizi na kadhalika.

Magari yenye rangi ya tofauti tofauti kama vile; nyeupe, nyeusi, nyekundu, njano na samawati, yameegeshwa kwenye ardhi iliyo na rangi ya nyeusi, huku kando kuna nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Anga ina rangi ya samawati na nyeupe. Kuna gari yenye rangi ya samawati na vioo vya rangi ya nyeusi iliyokuwa imeandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza.

Kuna mkono ambao umeshikilia pesa za Kenya za shilingi elfu moja, zilizochorwa mtu aliyevaa koti, shati nyeupe na tai.

Mkono umeshikilia simu ilio na maandishi tofauti kijani na nyeusi.

Gari leusi lenye magurudumu meusi lina taa nyeupe na maandishi mbele meupe na nambari nyeusi liko barabarani.

Anga ina rangi nyeupe. Magari yenye rangi tofauti tofauti kama nyeusi na nyeupe yapo pamoja.

Ndizi zenye rangi ya kijani kibichi zipo ndani ya ndoo iliyochakaa. Kando kuna kibao kilichotengenezwa na mbao kinachoshikilia vitu mbogamboga ndogondogo kama vile dania na kadhalika.

Ndizi zilizokatwa kwa mafungu mafungu zilizoiva zikiwa za rangi ya njano zimepangwa juu ya gunia lililo la rangi nyeupe.

Bango liliochorwa jumba yenye rangi nyeupe na kofia nyekundu, imeandikwa maandishi yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe na nyeusi.

Pikipiki yenye rangi tofauti tofauti nyeusi kama vile nyeusi na nyeupe, iko chini kwenye barabara iliyo na rangi ya nyeusi. Nyasi zilizo za rangi ya kijani kibichi, yamepandwa kando ya barabara hiyo.

Mtu wa jinsia ya kike aliyevaa nguo ya samawati na njano, huku ameweka mkoba wake mkononi, anapita kando ya viatu vyenye rangi tofauti tofauti kama vile njano, nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Karatasi hii yenye rangi nyeupe iliyokuwa na maandishi yenye rangi ya nyeusi huku inanembo ya kitaifa iliyokuwa na simba mbili na rangi ya nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani.

Jengo kubwa lililo la rangi nyeupe lina magari yaliyo ya rangi tofauti: samawati, nyeupe na nyeusi.

Kwenye kibanda kuna matunda tofautitofauti kama vile ndizi, machungwa, mihogo na kadhalika. Vyakula hivi vina rangi tofautitofauti kama vile njano, nyekundu na kijani kibichi.

Noti za mia mbili, elfu moja na mia tano za Kenya, zina rangi tofauti tofauti zenye maandishi meusi yaliyoandikwa.

Nyanya zina rangi ya nyekundu. Hoho zipo na rangi ya njano na kijani kibichi. Karoti zipo kando ya nyanya. Huku kuna vitunguu vilivyokuwa pamoja na matunda ya aina tofauti tofauti.

Jengo hili lina rangi ya samawati na nyeupe. Ndani ya jengo hili kuna magari yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, samawati, nyekundu na nyeusi. Kuna watu katika jengo hili ambao wanakagua magari hayo.

Anga ina rangi ya samawati, magari yenye rangi tofauti tofauti kama vile; nyeupe, nyekundu, na samawati, yameegeshwa katika kivuli iliyokuwa na paa yenye rangi ya udhurungi.

Duka lina rangi ya nyeupe. Viatu vilivyo na rangi ya nyeupe na nyeusi vipo kando ya nguo zilizokuwa na rangi tofauti tofauti kama vile, nyekundu, nyeusi, samawati na kijani kibichi.

Sakafu ina rangi ya nyeusi. Magari yenye rangi tofauti kama vile za samawati, nyekundu, nyeusi na nyeupe yameegeshwa katika sakafu hiyo.

Jengo hili lina rangi ya nyeupe ikichangamana na machungwa, nyeupe, samawati, kijani kibichi na kadhalika huku kuta zake zimeandikwa maandishi yenye rangi ya njano pamoja na kijani kibichi. Maneno haya yameandikwa katika lugha ya kiingereza.

Gari lenye vioo vyeusi na magurudumu meusi lina taa za rangi nyekundu. Limeegeshwa kando ya eneo lililo na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Duka yenye rangi ya kijani kibichi, iliyokuwa na maandishi ya rangi ya nyeupe, lipo kando ya mtu aliyevaa nguo ya kazi, na juu yake kuna chandarua ya rangi ya samawati.

Noti ya Kenya ya pesa ya shillingi mia tano ina mchoro wa Raisi Mzee Jomo Kenyatta akiwa amevalia suti nyeusi na shati leupe.

Mfanya biashara akiwa katika eneo lake la kufanya biashara, ameshikilia kisu mkononi akiwa amezingirwa na bidhaa tofauti za biashara.